Misitimu miwili iliyotengenezwa kwa zege, ikiwa imebeba nyaya za kupitisha nishati hiyo huku katikati pakiwa na kifaa aina ya transfoma.

Mstimu wa umeme wa mbao uliobeba kifaa aina ya transifoma, kinachosaidia kuchakata kiasi cha umeme, kinachotumika majumbani mwa watu.

Nguzo mbili za mbao, zikiwa zimebeba nyaya kadhaa zinazopitisha nishati ya umeme, huku katikati pakiwa na mashine ya transfoma mahususi kwa ajili ya kuchakata kiwango cha umeme.

Eneo la wazi ambapo limewekewa mstimu wa umeme, uliyobeba nyaya ambayo husafirisha nishati hiyo ikiwa karibu na ukuta na miti yenye uoto wa asili.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimebeba nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo, zikiwa na kifaa aina ya transfoma kinachosaidia kuchakata kiwango cha umeme kinachoenda majumbani.

Eneo linalotumika kwa ujenzi wa barabara pakiwa na mashine mahususi ya kusawazisha zege na mafundi wamekaa wakisaidia kuweka vizuri maeneo mashine isiyopita.

Eneo la barabara likiwa linaendelezwa kwa ujenzi wa lami na zege zikisimama kwa ajili ya kujenga barabara za juu.

Dereva wa pikipiki akiwa anapakia majani ili aweze kuyapeleka katikati ya mji kwa wafugaji wa ng'ombe wasio na nafasi ya kuwachunga.

Dereva anaendesha guta la pikipiki huku akitumia simu. Ni mmoja wa wafanyakazi wa soko la mtandaoni, linalosambaza bidhaa kwa wateja.

Dereva wa pikipiki akiwa anaendesha chombo hicho, kikiwa na deli toka kampuni ya "JUMIA" inayouza pamoja na kusambaza vyakula.

Barabara kuu katikati ya jiji ikiwa na eneo stendi kwa ajili ya wasafiri kupanda kwenye mabasi, huku pembezoni pakiwa na njia kwa ajili ya wapita njia.

Mifuko miwili ya taka yenye rangi nyekundu pamoja na njano ikiwa na alama inayoonyesha hatari za taka za kibaiolojia.

Eneo la mjini lenye lami, majengo na magari; likiwa na wafanyakazi wa usafi walio valia nguo nyekundu, wakiendelea na zoezi la kukusanya taka.

Eneo linalotumika kama jalala likiwa na chombo cha chuma kinachotumika kukusanyia taka pembeni ya majengo marefu ya ghorofa.

Gari linalotumika kwa ajili ya kusombea taka likiwa linachota taka hizo na wafanya kazi wamepanda kwa juu kuzipanga ili ziweze kutoshea nafasi ndogo iliyopo.

Gari kubwa linalotumika kwa ajili ya kusombea takataka, likiwa na wafanyakazi wa kampuni hiyo watatu, wakiwa juu wanasaidia kuzipanga huku wawili wakiwa chini wakisaidia kuzipakia.

Eneo kubwa la wazi, litumikalo kama jalala, likiwa limemwaga taka nyingi na wafanyakazi mbalimbali wakichambua taka hizo ili kupata zile zitakazotumika tena kama plastiki.

Eneo la wazi nje ya mji linalotumika kama jalala, likiwa na majani na takataka pamoja na mnyama mbuzi akiwa anakula karibu.

Vyumba viwili vyenye rangi ya bluu na paa jeupe, kimoja kikiwa na picha ya mwanaume kingine ya mwanamke, vikiwa vinatumika kama vyoo vya mda mfupi katika matamasha au mkusanyiko wa mda mfupi zaidi.

Dumu la taka lililotengenezwa kwa mfumo wa wavu, likiwa na taka mbalimbalikama vile: chupa za soda, makontena ya chakula, na tishu. Dumu hili limetengenezwa kwa kupitisha hewa.

Eneo la nje linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi taka, kusubiri kampuni ya kusomba ije kuzichukua, imewekewa madumu mbalimbali iliyojaa taka tofauti.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama jalala husaidia taka za jiji zima kuwekwa hapo na kuchambuliwa, kukiwa na wafanyakazi mbalimbali wa kampuni hiyo wakitenga taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki.

Eneo la wazi linalotumika kama jalala likiwa na wafanyakazi mbalimbali, wanakusanya na kuchambua taka kwenye matolori wakipakia kwenye gari kwa ajili ya kupeleka kwenye eneo la taka la jiji.

Eneo la nje katika hosipitali, linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi taka kulingana na aina yake, likiwa na madumu matatu: moja jekundu, jingine la njano na la mwisho jeusi.

Madumu matatu, yaliyopakiwa nje kwa ajili ya kuwekea taka, yakisubiri kampuni ya taka ili ije na gari kwa ajili ya kupakia taka hizo na kupeleka kwenye jalala la jiji.

Chumba kinachotumika kama ofisi kikiwa na samani za ofisini kama vile: kiti, meza, kabati, na dumu la taka maalumu ambalo linasaidia kutoruhusu harufu itoke.

Dumu la taka lenye rangi nyeusi na nyeupe iliyotengenezwa kwa plastiki, likiwa na uwezo wa kuhifadhi taka bika kutoa harufu.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka wakiwa wanapakia takataka hizo kwenye gari maalumu kwa ajili ya hiyo shughuli, kwenye mifuko ambayo inayosaidia kufikisha hizo taka kwenye jalala la jiji.

Gari kubwa linalotumika kusomba maji, likiwa na tenki la bluu na kichwa cheupe, huchukua maji kutoka kwenye chanzo na kuwasambazia wananchi katika maeneo wanayoishi.

Gari kubwa lenye kichwa cheupe, tenki la bluu likiwa linatumika kwa ajili ya kusomba maji safi kutoka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji.